Mwanaume mwenye tabasamu pana ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno, huku daktari aliyevaa glovu za upasuaji akimshika vifaa vyake akijipa kwa kwa mkono yote miwili akijiandaa kufanya uchunguzi wa meno.